Katika chumba hili la upasuaji, tunaona madaktari bingwa na wauguzi wanafanya upasuaji kwa mzee. Mazingira haya ya hospitali yanaonyesha huduma muhimu za afya kwa wazee, ambapo wanaangaliwa kwa uangalifu wa hali ya juu ili kuhakikisha ustawi wao. Huduma bora za afya kwa wazee ni muhimu katika kuwapa maisha marefu yenye afya na heshima.

Hapa tunaona mzee akiwa kitandani amefunikwa vizuri na mkono wake ukiwa umewekwa kifaa cha kupima shinikizo la damu .Kando ya kitanda kuna mashine ya kufuatilia viashiria muhimu vya afya kama mapigo ya moyo na kiwango cha oksijeni. Hili ni sehemu ya huduma muhimu wanazopokea wazee ili kuhakikisha afya zao zinaendelea kufuatiliwa kwa makini.

Hali inayoonekana inaonyesha huduma kwa wazee ambapo mwanamke mzee anadungwa sindano kwenye mkono na mtu anayeonekana kuwa mhudumu wa afya ingawa wote wawili wamevaa barakoa anayedunga sindano hana mavazi rasmi ya kitaaluma kama yale ya wauguzi au madaktari. Jambo linaweza kuibua maswali kuhusu mamlaka au utaalamu wake.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari bingwa wa upasuaji wanaendelea kwa upasuaji kwa mzee mmoja. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji kama barakoa, glovu na mavazi ya kujikinga. Vifaa vya kisasa vya kitabibu vinaonekana pamoja na takali za chumba hicho ambazo huwezesha kuona kwa ufasaha sehemu inayofanyiwa upasuaji.

Tunaangalia kliniki ya kuhama hama inayodhaminiwa na mpango wa Beyond Zero ulioanzishwa na aliyekuwa mke wa rais wa jamhuri ya Kenya yaani, mama wa taifa wa zamani. Kliniki hii inalenga kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya katika jamii hasa kwa kina mama na watoto pamoja na maeneo yaliyo na upatikanaji mdogo wa huduma za afya.

Basi la huduma za afya la Amref, linafunguliwa rasmi na wageni mashuhuri ,huku wakaazi na watu mbalimbali wakishuhudia tukio hilo. Hii inaashiria uzinduzi wa huduma za afya zinazofikika kwa urahisi kwa jamii, hasaa katika maeneo ya pembezoni.

Katika muktadha wa afya ya jamii na uhamasishaji, tunaona gari la wagonjwa likivuta kliniki ya kuhama-hama katika eneo la vijijini. Kliniki hii ya kuhama-hama inalenga kuwafikia wakazi wa maeneo ya mbali, ambao huwa na changamoto ya kupata kuduma za afya kwa urahisi. Hii ni ishara ya juhudi za kupeleka huduma za afya karibu na jamii ili kuboresha ustawi wa wananchi wote.

Katika huduma ya afya ya meno, daktari wa meno anaonekana akitumia gel maalum kwenye meno ya mgonjwa. Inaonekana kuwa ni hatua ya awali ya maandalizi ya kung'arisha meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari huku matibabu hayo yakitekelezwa kwa umakini na ustadi.

Leo tunashuhudia picha mbili ambazo zinaonyesha tofauti kubwa kabla na baada ya kusafishwa kwa meno. Katika picha ya kwanza, meno yanaonekana kuwa ya kahawia kutokana na uchafu au mabaki ya vyakula, dalili ya ukosefu wa usafi wa kinywa wa mara kwa mara. Picha ya pili inaonyesha maendeleo makubwa, meno yamekuwa meupe zaidi na yanang'aa ishara ya kwamba usafisha wa kitaalamu imefanyika.

Katika mazingra yanayohusiana na afya ya meno, tunaona daktari wa meno pamoja na msaidizi wake wakimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki ya meno. Wamevaa mavazi ya kinga yanayofaa ikiwemo maski ya uso, kofia ya kufunikia nywele na glavu kuhakikisha usafi na usalama wakati wa matibabu.

Jana, nilikutana na dada mmoja, aliyekuwa akitabasamu kwa furaha. Na cha kwanza kilichonivutia ni meno yake meupe na yenye afya. Tabasamu lake linaonyesha umuhimu wa kutunza afya ya kinywa, si tu kwa urembo, bali pia kwa kujiamini na ustawi wa jumla. Ni vyema tukumbuke kwenda kwa daktari wa meno, mara kwa mara na kufuata usafi bora wa kinywa, kila siku.

Mwanadada mmoja ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari akiwa amemwelekeza kifaa cha X-ray ili kuchukua picha ya meno yake. Mandhari ya chumba hicho inaonyesha mazingira safi na ya kitaalamu, yanayosisitiza umuhimu wa huduma za kisasa za afya ya kinywa na meno.

Katika huduma za afya ya meno, daktari wa meno anajiandaa kumwangalia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari. Daktari huyu amevaa koti la maabara, glavu na amemfunika mgonjwa kwa kitambaa maalum juu ya shati lake ili kulinda nguo dhidi ya uchafu wowote unaoweza kumwagika wakati wa uchunguzi au matibabu. Mazingira ya kliniki ni safi na yaliyoandaliwa kwa ajili ya huduma bora ya kiafya.

Mwanaume anaonekana akisafisha meno yake kwa kutumia mswaki wa kienyeji, njia ya asili inayotumika na wengi katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya afya ya kinywa. Anatabasamu undogo usoni ingawa anapungukiwa na jino moja ya mbele .Hili inaonyesha mchanganyiko wa utunzaji wa jadi wa meno na hali halisi ya changamoto za kiafya za kinywa zinazokuba baadhi ya watu.

Katika muktata wa afya ya meno wanafunzi udaktari wa meno wako kwenye mafunzo kwa vitendo ndani ya maabara, wamevaa mavasi maalum ya kujinga na wanafanya mazoezi ya kitalaam kwa kutumia vifaa vya kisasa vya daktari wa meno kujifunza jinsi ya kushughulikia wangonjwa katika kama mazingira asili ya kazi.

Gari la wagonjwa linaonekana likiendeshwa kwa tahadhari katika eneo lililojaa mafuriko likiwa njiani kuokoa au kuhamisha watu kwenda mahali salama. Hali ya mazingira inaonyesha dharura inayoitaji usalama wa haraka na uwepo wa gari hili unaashiria juhudi za haraka za kukabiliana na maafa na kuhakikisha usalama wa waaga.

Inaonekana kwamba kulikuwa na mafuriko katika eneo hili na sasa timu ya dharura ime wasili kukagua adhari zilizosababisha. Eneo lime jaa uchafu kutokana na vitu kusarambatika wakati wa mafuriko, kuta zime chafuka, madirisha zimevunjika na wakazi wa hapa wanaonekana kuwa wamehamishwa au kupoteza makazi yao.

Tukio hili linaonyesha hatari za mafuriko makubwa. Ambapo watu wamelazimika kuhama makazi yao. Baadhi ya wanaume wanaonekana wakiwasaidia wanawake kuvuka maeneo yaliyojaa maji ili kuwapeleka sehemu salama na za juu. Wengine wanaonekana wakilia ishara ya majonzi na mshtuko waliopata kutokana na janga hili.

Maeneo haya yamekumbwa na mafuriko makubwa na maji yamefikia kiunoni mwa watu wanaojaribu kufika makwao. Tunaona nyumba nyingi za mabati ishara kuwa hili ni eneo la kipato cha chini ambayo linaadhirika sana wakati wa janga ya asili kama mafuriko. Hali kama hii huweka maisha ya watu katika hatari, huharibu makazi na kuhitaji msaada wa haraka kutoka mamlaka za dharura.

Madaktari wawili wa upasuaji wanaosha mikono yao kwa uangalifu mkubwa kabla ya kuingia katika chumba cha upasuaji. Zoezi hili ni sehemu muhimu ya kudumisha usafi na kuzuia maambukizi katika mazingira ya hospitali. Hii inaonyesha jinsi afya ya mazingira inavyochukua nafasi muhimu katika kutoa huduma bora za kiafya hasa katika kuhakikisha kuwa maeneo ya kitabibu yanabaki safi na salama kwa wagonjwa.

Mfereji wa maji unaonekana ukitokwa na tone la maji huku ndoo ikiwa tupu chini yake ikiashiria kuwa wakazi wa eneo hili huenda hukusanyika hapa kuchota maji wanapopatikana. Hali hii inaonyesha changamoto za upatikanaji wa maji safi na umuhimu wa kuimarisha huduma za usafi wa mazingira na afya ya jamii.

Nimeingia katika wodi ya hospitali, ambapo muuguzi anarekebisha moja ya vitanda vya wagonjwa. Chumba hiki kina vitanda vinne, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, vikisubiri kuwahudumia wagonjwa wanaohitaji msaada wa kiafya. Hali ya usafi na utulivu, inaonyesha juhudi zinazowekwa kuboresha huduma na miundombinu ya afya nchini.

Tunaangalia wodi ya hospitali yenye vitanda sita vya wagonjwa, ambayo huenda ni ya uzazi kutokana na uwepo wa incubator . Ingawa, hakuna wagonjwa wanaonekana kwa sasa. Mazingira ya wodi hii yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa vizuri. Vitanda vimepangwa kwa mpangilio, unaonyesha utayari wa kupokea wagonjwa wakati wowote na hali ya usafi inasasitiza viwango vya juu vya huduma.

Tunaangazia jamii ya vifaa na zana za matibabu. Ambapo, tunaona gari la chuma la hospitali ambalo limebeba vifaa mbalimbali vya kitabibu. Ingawa si rahisi kubaini kwa hakika ni vifaa gani, vinaonekana kuwa sehemu ya matumizi ya kawaida katika mazingira ya hospitali. Na gari hilo, lina magurudumu ili kurahisisha usafirishaji, kutoka sehemu moja hadi nyingine, ndani ya kituo cha afya.

Hapa tunaona mizani inaotumika kupima chakula katika idara ya lishe. Mizani hii husaidia kuhakikihsa kuwa wagonjwa wanapokea kiasi sahihi ya chakula kulingana na mahitaji yao ya kiafya. Pembeni kuna kiti cha kutambua kazi nzuri ya idara lishe katika kusaidia jamii kupata lishe bora. Vifaa kama hivi ni muhimu sana katika kutoa huduma bora za afya.

Afya ya akili ni sehemu muhimu ya maisha ya kila mtu. Inahusisha namna tunavyofikiri, tunavyohisi na jinsi tunavyotabiriana na changamoto za kila siku. Watu wengi hukumbwa na msongo wa mawazo huku au huzuni hasa kutokana na matatizo ya kifamilia, kazi au maisha kwa ujumla. Ni muhimu kuzungumza na mtu unayemwamini au kutafuta msaada kutoka mtaalamu wa afya ya akili.

Dawa ya kisasa ambayo imewakilishwa hapa kupitia chupa ndogo ya paracetamol iliyowekwa wazi kuwa ni ya matumizi ya binadamu pekee. Ni dozi ya matumizi ya mara moja tu ambapo baada ya kutumia hifadhi yake haifai tena kutumika. Umbo lake ndogo linaonyesha jinsi baadhi ya dawa hutengenezwa kwa uangalifu ili kurahisisha matumizi ya haraka na kwa kipimo sahihi.

Kama mama anayejali mwanawe, jana nilimpeleka mwanangu hospitalini kwa sababu alikuwa hajisikii vizuri. Daktari aliyekuwa amevaa glavu za samawati, alimpa dawa za kukunywa, huku nikiwa nimemshika vizuri mikononi mwangu. Ingawa alilia kidogo, nilijua ni kwa ajili ya afya yake. Nilidhamini jinsi huduma za afya kwa watoto zinahitaji upendo ,subira na ushirikiano kati ya wazazi na wahudumu wa afya.

Tuko katika kituo cha afya ambapo mama anamshika mtoto wake kwa upole huku daktari aliyevaa glavu akimpa dawa ya kunywa. Ingawa mtoto anaonekana kulia, mama na daktari wanafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kuwa mtoto anapata matibabu anayohitaji. Hii inaonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya watoa huduma za afya na wazazi katika kuhakikisha watoto wanapokea matibabu kwa usalama.

Tunamuona mtoto akipokea sindano, kutoka mhudumu wa afya. Hili ni zoezi la kawaida katika vituo vya afya, hasa wakati wa chanjo au matibabu ya magonjwa mbalimbali. Ingawa ,baadhi ya watoto huogopa sindano, ni muhimu kwa afya yao, kwani chanjo husaidia kuzuia magonjwa hatari kama vile polio na homa ya ini. Kazi ya watu wa huduma za afya ni muhimu sana.

Mama aliyevalia mavazi ya uisilamu amemshikilia mwanawe mchanga kwa upendo huku daktari aliyevaa koti jeupe na mabara na glavu akimsikiliza mapigo ya moyo ya mtoto kwa kutumia kifaa cha stethoscope . Hili ni zoezi la kawaida katika utaratibu wa uchunguzi wa kiafya kwa watoto ambalo husaidia kuhakikisha kuwa moyo wa mtoto unafanya kazi kwa kawaida.

Katika wodi ya watoto, mama mchanga anaonekana akifunzwa na mwuguzi jinsi ya kumvalisha mtoto wake mchanga ambaye amelala kitandani. Inaonekana ni wakati wa kuondoko hospitali na mafunzo haya ni muhimu ili kumwezesha mama kumtunza mtoto wake vyema nyumbani. Hali hii inaonyesha kujitolea kwa wahudumu wa afya katika kuhakikisha ustawi wa mama na mtoto hata baada ya kutoka hospitalini.

Katika muktadha wa tiba ya michezo, mkono wa mtu unaonekana ukiwa na majeraha makubwa kwenye kucha. Kucha ya kidole cha shahada cha mkono wa kulia, na kidole cha kati cha mkono wa kushoto, zimekatika kabisa, huku zingine zikiwa na hali mbaya pia. Hali hii yaweza kuwa imetokana na jeraha linalotokana na mazoezi mazito au ajali wakati wa kushiriki michezo.

Wikendi hii nilienda kutazama mapambano la dondi lilikuwa kali sana lakini kwa bahati mbaya mmoja wa mabondia alipata jiraha kichwani upande wa kushoto wa paji lake la uso uliumia vibaya na kuvimba sana. Daktari wa michezo alikimbia haraka kumwangalia na kumpa msaada wa kwanza. Tiba ya michezo ni muhimu sana kwa sababu husaidia wanamichezo kupona haraka na kuepuka madhara ya muda mrefu.

Katika juhudi ya kuongeza nguvu na uimara wa misuli ya mikono. Kifaa cha mazoezi kinachojulikana kama handgripper kinatumika. Kifaa hiki ni maarufu miongoni mwa wanamichezo na watu wanaopata tiba ya mazoezi baada ya kuumia kwani husaidia kujenga misuli ya mikono, kimarisha mshiko na kuongeza ustahimilifu wa misuli midogo ya kiganja na vidole.

Katika muktadha wa tiba asilia tunaangalia mmea mrefu ambao unakua kwenye mazingira ya kijani kibichi huenda ni msituni, shambani au hata pembezoni mwa barabara. Mmea huu unaonekana kuwa asili na umeota kwa wingi ishara kwamba huenda hutumika kama dawa ya kienyeji na ni sehemu ya maarifa ya kitamaduni yanayohifadhiwa na jamii kuhusu mmea tiba.

Leo tunaangalia mmea ambao unakua kwenye mazingira ya kijani kibichi, huenda ni msituni, shambani au hata pembezoni mwa barabara. Mmea huu unaonekana kuwa wa asili na umeota kwa wingi, ishara kwamba huenda hutumika kama dawa ya kienyeji na ni sehemu ya maarifa ya kitamaduni yanayohifadhiwa na jamii kuhusu mimea tiba.